Aina ya maziwa ni mingi kwa hivyo watu wanaweza kupata faida nyingi kutoka maziwa, kwa hivyo hiki ni kifaa moja ambacho kinawezatumika kama, inaweza kutengenezwa kutoka maziwa, na watu wanafaa watumie mbinu zote.

Maziwa ni muhimu sana kwa watoto na watu wazima. Watu wengi hutumia aina nyingi za maziwa kama vile, wengine hupika, wengine hupea watoto, wengine hupika nayo chai na wengine hukunywa.

Mahindi ikikauka hivi inamaanisha imekosa maji kwa muda mrefu. Mahindi inafaa ipewe maji ya kutosha ili iwe mbichi na na inaweza tolewa inaweza toa matunda mazuri.

Shamba ni kitu muhimu sana, watu wanafaa wapande shamba, kwa sababu watu waweze kupata chakula aina nyingi kama vile aina nyingi pojo, maharagwe na mahindi.

Ndama inaeza kufa ikizidshwa kunywa maziwa nyingi ikiwa mchanga, wanafaa maziwa ya kidogo ndio wakikua wakubwa. Lakini wakizidishwa kunywa maziwa nyngi waweza kukufa.

Maziwa inasaidia sana jamii mingi sana. Watu wengi hutumia aina mbalimbali ya maziwa. Wengine wanawapea watoto wadogo, wengine hupika nayo na chai, kahawa na vinginevyo.

Bidhaa hivi vya, vinaweza kutumiwa kukamua ng'ombe, anaweza kutoa maziwa kwa ng'ombe.Ng'ombe pia wanaelewa......

Kifaa hiki inaweza kutumiwa kukamua ng'ombe na ata mbuzi kwa sababu iko na faida mingi wanyama hawa wanaweza

Watu wanapopanda ndizi wanafaa waweke mahali ambapo mchanga yake iko sawa na wanafaa wapee maji ya kutosha kila siku kwa maana ndizi hihitaji maji mzuri kwa akila siku.

Ndizi kabla haijaiva inaweza kutumika kama chakula unaweza ngoa maganda na uweze kuweka kwenye moto, unaweka pamoja na maji kisha unasubiri madakika ishirini ama hamsini hivi inaweza kuwa mzuri na uweze kuliwa mzuri.

Ng'ombe ni muhimu sana, watu wengi wanapata faida nyingi kwenye ng'ombe, wengine wanapata maziwa, wengine huuza, wengine hupata nyama.

Matunda ni vitu muhimu sana kama vile mboga na matunda kama ndizi inafaa mwili wa binadamu huhitaji sana.

Mahindi huchukua muda wa miezi mitatu kwa kuiva na huweza kulwa. Mahindi ni mzuri ambayo watu wengi hutumia aina nyingi. Na mimi ningependa kukula mahindi ikiwa safi.

Ndizi ikiiva inafaa kuwa rangi ya manjano kwa sababu ukikula isipoiva inaweza leta ugonjwa, inaweza leta maumivu ya tumbo na kadhalika.

Ndizi huitaji maji ya kutosha na kupewa mahali safi vya kupanda ukifanya hiyo mahindi inaweza kuwa kutoa matunda mzuri.

Wanahitaji nyasi ili wakuwe na nguvu kwa sababu viumbe huweza kukunywa, kukula matawi. Huwa wanatumia kukula nyasi peke yake.

Tunda la ndizi inachukua muda mrefu kwa kuiva, na inapoiva inachukua miezi mitatu. Watu wafaa watumie mbinu ya kukata ndizi, ili wapate ndizi ambayo imeiva.

Ni ndizi ambayo bado haijaiva. Inachukua kama muda mfupi. Mtu akipea maji ya kutosha na kutunza vizuri inaeza kuwa mzuri haswa.

Watu ambao wanaopanda shamba wanaeza wakapata vitu mingi sana, kama vile watu wengi wakipanda wanaeza vuna mingi kama hivi mtu huyu amepanda pojo na amevuna pojo mingi.

Ng'ombe inaweza ku kukuwa mgonjwa, ni watu wakiacha kwenye masokoni kuweza kukula vitu ambazo hazifai kukula, na huweza kukua mgonjwa na kukosa afya yake, na baadaye ng'ombe huweza kufa.

Ndizi ambayo bado haujaiva ni mzuri sana, watu wanaweza pia na kutumia kwa kula kwa kupika na maji, wengine wanapika na mafuta, hiyo ndio inaweza fanya muhimu sana kwa watu wanakula.

Ugonjwa huu wa ng'ombe ni mbaya sana na ni halisi inaweza ua ng'ombe na kumaliza watu watumie dawa ambayo wameabiwa na madaktari na watumie.

Ndizi ni tunda muhimu sana kwa wanadamu inasaidia watoto wadogo, wazee, wavulana na wasichana pia. Ukizoea kukula ndizi unakuwa mwenye nguvu na utapata faida nyingi.